Sehemu ya soko ya kuuzia matunda. Kuna wanunuzi pamoja na wauzaji wanaoendelea na shughuli za kununua na kuuza matunda. Matunda haya yameeza kupangwa kwa ustadi. Kuna matikiti maji, kuna ndizi, kuna nanasi na aina zingine mbalimbali za matunda.

Sehemu ya huduma kwa wateja ya safaricom. Wateja wako pale kupokea huduma za safaricom. Wateja hawa wa jinsia ya kike wamesimama pale wanaendelea kuhudumiwa na wahudumu wa safaricom.

Tangazo la bima wa mayfair insurance , tangazo hili linatanganza umuhimu wa kujiandikisha katika bima hii ya Mayfair , kuna maelezo yanayo eleza umuhimu wake.

Soko la kuuzia bidhaa mbalimbali. Soko hiyo inaonekana kuwa kubwa na soko hiyo imeweza kufurika na wauzaji ambao wanaendelea kuuza bidhaa zao. Miavuli zinaonekana zinatumika na wauzaji ambao wanajikinga jua. Makreti pia imeweza kujaa pale ambaye yako na bidhaa mbalimbali kama vile nyanya.

Tangazo linalo tangaza bima ya kiafya ya CIC , katika tangazo hilo, kuna baba, mkewe pamoja na mtoto ambao wenye afya nzuri.

Kijiduka cha kuuzia bidhaa aina mbalimbali. Wanaume wawili wameketi pale. Kijiduka hiki ni cha Mpesa na pia ni cha aina ya simu ya Airtel.

Tangazo linaloonyesha bima ya kiafya ambayo inalinda wamama wajawazito na umuhimu mwingine. Katika bima hii kuna picha ya mwanamke ambaye ana akona afya bora na anavyoonyesha jinsi kujiandikisha katika bima.

Sehemu ya soko mahali pa kuuzia bidhaa mbalimbali, kuna viazi mbatata, kuna karoti, kuna nyanya, kuna mahindi, kuna pilipili hoho. Wauzaji wamejipanga na bidhaa zao huku wanunuzi wakiendelea kuzi...

Sehemu ya soko ya kuuzia karoti, pia kuna viazi vitamu ambavyo vimepangwa katika mikebe mbalimbali ya kupimia viazi hivyo kutoka mkebe mdogo hadi mkebe mkubwa.

Bima inayoshughulika na mambo ya mafuriko .Tangazo hili linaeleza jinsi bima hii inavyoshughilikia mambo na mafuriko . Na pia inaelezea umuhimu wake katika kupambana na mafuriko .

Tangazo linaonyesha bima la afya. Bima hii ambaye inashughulikia mambo ya afya unaweza jisajili na kulipa pesa polepole kiasi kila mwezi, pesa kidogo kuanzia shilingi mia tano. Inaonyesha mwanamke pale pia ambaye ana afya mzuri.

Tangazo la bima ya kiafya inayoshughulikia matibabu ya familia, bima ya CIC . Tangazo hili linaonyesha familia moja ambayo inafurahia afya yao.

Magari madogo ya kibiashara yanasafirishwa na gari kubwa la usafirishaji, ambayo yanapelekwa kwenye kuuzwa.

Sehemu ya kuuzia matunda kuna amatunda aina mbalimbali kuna maembe, kuna machungwa na kuna tikiti maji ambayo yamepangwa pale ili kuuzwa.

Noti za kisasa za shilingi elfu moja. Noti hizi ambazo ni nne zimeweza kupangwa kwenye meza. Noti hizi, sehemu hii inaonyesha jumba la mikutano la KICC.

Cheti cha ulipaji wa kodi. Cheti hichi ni cha kujiandikisha kwa mara ya pili. Hii ni baada ya mmiliki wa cheti hichi kujiandikisha kwa mara ya kwanza na kwa hivyo akajiandikisha kwa mara ya pili ili kupata hiki cheti.

Mkono ambayo umeshika noti za shilingi elfu moja. Noti hizi ni za zamani. Mtu huyu amezishika mkononi mwake akizionyesha jinsi zinavyokaa.

Duka maalum la kuuzia nguo aina mbalimbali. Nguo hizo zimepangwa katika muundo unaopendeza kwa minajili ya kuvutia wanunuzi.

Noti mbili za shilingi elfu moja za kisasa. Sehemu ya mbele inaonyesha jumba la mikutano la Kenyatta KICC pia inaonyesha picha ya rais wa Kenya wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta.

Duka la kuuzia vinywaji aina mbalimbali. Kuna vinywaji vya soda, maji ya kunywa. Pamoja duka hili pia lina duka la Mpesa mahali pa kuweka au kutolea pesa.

Bima inayoshughulikia na mambo ya ajali na pia inashughulikia wale wagonjwa ambao wamepatikana na ajali na wanavidonda mbalimbali au majeraha mbalimbali, inaonyesha jinsi ya kujisajili.

Magurudumu ya magari yanaendelea kuoshwa. Magurudumu haya yamelalishwa chini na maji inaendelea kuimiminikia ili kuondoa uchafu ambayo umeweza kuyashika. Magurudumu haya yanaonekana kung'aa.

Tangazo linaloonyesha bima ya Mayfair. Bima hii ni ya wanakadarasi ambao ni bima wanayochukua wakati wanapofanya kazi yao ili kuwakinga katika maafa yote yanayo tokea.

Tangazo la bima ya gari ya motor insurance . Wanaendelea kujieleza jinsi huduma hiyo inavyofaidi wenye magari na pia umuhimu wa kuchukua bima hiyo.

Tangazo linaloonyesha bima ya wagonjwa wanaolazwa hospitalini, bima hii ya jubilee ambayo inaonyesha umuhimu wa kusaidia wamama ambao wameenda kujifungua na umuhimu mwingine.

Tangazo linaloonyeshabima ya pikipiki au bodaboda. Bima hii imeweka pale nambari ya simu, jinsi atavyowapata na pia imeonyesha jinsi inayotumia wahudumu wa bodaboda na abiria abiria wa.

Tangazo linaloonyesha bima ya afya. Bima hii, tangazo hili linaonyesha kuwa bima hii i, inaeleza jinsi ya kupokea huduma hizi moja baada ya nyingine. Tangazo hili lina familia, mwanamke, mtoto pamoja, na mwanaume.

Sehemu ya soko ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, nyanya na aina zingine za matunda. Wanunuzi pamoja na wauzaji wako sehemu hii. Sehemu hii pia uonekana kuwa chafu na maji yameeza kusambaa pamoja na matope kila mahali.

Mkahawa wa vyakula pia kuna uuzaji wa maziwa. Ndani kuna wahudumu wa mkahawa huu ambao wanaendela kutayarisha vyakula vya kuuza pamoja na wateja wao.

Magari ya kibiashara ama magari ya kuuzwa yanaendele kupakiwa kwenye gari kubwa la usafirishaji ambalo litatumika kuyasafirisha maeneo mbalimbali ili kuweza kuuzwa.

Duka la ususi na kuuza vipodozi, duka hili kuna vipodozi aina mbalimbali ambayo vimepangwa pale na pia sehemu ya kufanyia ususi wa wanawake.

Tangazo linaloonyesha bima ya afya, bima ya Jubilee . Katika tangazo hili kuna mama mjamzito anayeashiria jinsi bima hii inavyoshughulikia wamama wajawazito na kishugurikia ujawazito.

Risiti au cheti cha kupokea malipo ya kulipa kodi. Cheti hichi ni cha mamlaka ya bandari ya Kenya. Cheti hichi kinaonyesha tarehe ya kulipa kodi na namba rasmi ya cheti hicho.

Sehemu ya soko ya kuuzia matunda. Kuna wauzaji ambao wameketi kutarajia wanunuzi. Katika sehemu hii kuna matunda kama vile ndizi, nanasi, maembe na aina zingine za matunda.

Sehemu ya kuuzia mamboga, sehemu hii ina mboga aina mbali mbali kama vile sukuma wiki, pia ina matunda aina mbali mbali kama vile nyanya na mengine aina.

Duka la kuuzia vinyango na michongo. Kuna vinyango aina mbalimbali na michongo ambayo imepangwa kwa ustadi tayari kuwavutia wanunuaji.

Duka la kuuzia viatu vyenye magurudumu, viatu hivi hutumika na wachezaji ambao huvivaa na kuweza kuvitumia kwenye njia kukimbia kama magari.

Magari madogo ya biashara yasafirishwa kutumia gari kubwa la usafirishaji, magari haya yamepangwa vizuri ili kuwezesha kusafirishwa bila kuanguka.

Sehemu ya kuuzia michongo ya wanyama ya aina mbalimbali pamoja na vinyago. Sehemu hii ina michongo maalum ambayo imetengenezwa kwa ustadi. Pia ina michongo za ramani ya taifa la Kenya.

Soko au sehemu ya soko ya kuuzia nyanya. Nyanya hizi zimeweza kupangwa katika kreti. Kreti hizi zimejazwa nyanya. Wauzaji pamoja na wanunuzi wako pale wanaendela na shughuli zao.

Duka la kuuza vifaa mbalimbali vya urembo kama vile ushanga, bangili, mishipi na aina zingine za urembo mbalimbali za kiasilia. Vyombo hivi vimeweza kupangwa kwa ustadi.

Tangazo linaloonyesha bima ya wanyama wa nyumbani kama vile mbwa. Bima hii inaonyesha jinsi itahudumia mbwa hawa wanaoletwa kujiandikisha katika bima hii.

Tangazo linaloonyesha bima ya nyumba, bima hii inasaidia kujengea watu nyumba, inasaidia pia kukarabati nyumba ambayo imezeeka, na pia inaonyesha huduma zingine mbali mbali.

Sehemu ya soko. Kuna kreti za viazi vitamu au kwa jina ingine viazi mbatata. Viazi hizi vimejazwa kwenye kreti za mbao na pia kuna duka la M-PESA. Katika duka hilo kuna jokovu ambayo lina vinywaji aina mbalimbali.

Noti mbili, noti hizi ni za zamani. Noti ya shilingi elfu moja ambayo imeonyesha sehemu ya mbele, na noti ya mbili noti ya shilingi elfu moja ambayo imeonyesha sehemu ya nyuma.

Sarafu za shilingi ya Kenya. Sarafu hizi ni za shilingi ishirini pamoja na sarafu ya shilingi kumi. Sarafu hizi zimeeza kupangwa pamoja kwenye meza au...

Sehemu ya soko la wazi ambalo linajumuisha wauzaji wa bidhaa za mboga matunda, nguo ndogondogo na bidhaa za matumizi ya nyumbani kwa ujumla.

Mkono umeweza kushikilia noti ya shilingi elfu moja na noti ya shilingi hamsini. Mkono huu una, umeshikilia noti hii ili kuweza kutadhmini iwapo noti hii ni ya ukweli.

Duka la jumla la kuuza bidhaa mbalimbali. Tunamwona mhudumu wa duka lile asilia ya kike anaendelea kupanga bidhaa mbalimbali zikiwemo viywaji vya delamere na vinywaji vingine.

Sehemu hii ni duka, duka hili ni la Mpesa na pia kunaonekana ni sehemu ya kuuzia bidhaa aina mbalimbali, bidhaa ndogo ndogo.

Tangazo linaloonyesha bima ya kiafya. Bima hii ni kama umepata ajali barabarani inaweza kukusaidia kupata ma, matibabu yako bila kuhangaika.

Mkono au vidole ambavyo vimeshika noti ya shilingi elfu moja, noti ya shilingi mia tano, na noti ya shilingi mia moja.

Duka la kuuza mayai. Mayai mengi yamepangwa kwenye gredi zao. Mayai haya yamepangwa kwa minajili ya kuuza.

Tangazo linaloonyesha bima ya kiafya ya aziano. Bima hii inaonyesha umuhimu wao mtu anapojiandikisha katika bima hii.

Soko ya ku, kuuza mboga, viazi na vi, vitu mbali mbali. Kuna viazi batata, viazi vitamu, kuna, kuna nduma, na kuna pia mboga ambaye zimepangwa pale

Mkono au vidole umeshikilia noti za shilingi elfu moja , za kisasa .Noti hizi ni mpya zinaonekana kuwa mpya kabisa, hizi ni za kisasa.

Jumba la maonyesho ya magari, magari aina mbalimbali yamepangwa pale kwa minajili ya wateja wanaopenda kuja pale kununua magari haya. Magari haya yamepangwa kwa ustadi na yanapendeza.

Tundiko la tangazo linaloonyesha bima ya Cover Bora. Bima hii inaendelea kuhudumia wanaojiandikisha. Inaonyesha umuhimu na pia imeonyesha maelezo zaidi.

Duka la kuuza bidhaa ya sharubati vinywaji mbali mbali na pia ni mpesa unaweza enda kutoa pesa.

Duka la kuuzia maziwa aina mbalimbali. Maziwa haya yameekwa kwenye jokovu, kando baadhi ya maziwa haya ni Mtindi, Mtindi hizi ni za aina mbalimbali.

Borari ya mlima Kenya ya maziwa. Borari hii inauza maziwa aina mbalimbali. Pia ,kando na maziwa, kuna zile bidhaa zinazotokana na maziwa ambazo pia zinauzwa katika sehemu.

Tangazo linaloonyesha mkopo wa Kopokopo. Tangazo hii inaonyesha jinsi ya kujisajili na jinsi ya kueza kuingia katika mtandao wao ili kupata huduma zao za kupata fedha.

Dole lililoshika noti ya shilingi ya Kenya, noto hizi zinaonekana kuwa za zamani na ni noti za shilingi elfu moja, na noti ya shilingi mia tano.

Sehemu maalumu ya kuuzia matunda, kuna matunda kama vile ndizi zilizoiva, ndizi ambazo ni mbichi, kuna nyanya, kuna ndimu, pilipili hoho na aina zingine.

Kitundiko kinachoonyesha sehemu ya simu. Sehemu hii ni ya MPESA inaonyesha salio la Mpesa ambalo ni alfu thelathini na nne, mia tisa. Pia kuna sehemu ya kutuma, pia kuna sehemu ya kulipa au kutoa au kununua kununua airtime .

Mkono pamoja na simu. Mkono huu unaonyesha jinsi ya kutumia simu katika huduma zile za M-pesa. Ukitaka kutuma pesa, kutoa pesa, kununua. Huduma zote za M-pesa.

Tagazo linaloonyesha bima ya afya ya CIC. Katika tagazo hii kuna familia ambayo kuna mume, mke pamoja na mtoto mdogo ambao wanaendelea kufurahia afya yao njema baada ya kujiandikisha katika bima hii.

Soko la kuuzia nguo za mitumba kuna wauzaji wanaoendelea kuuza nguo za mitumba pamoja na wanunuzi ambao wanaendelea kupekuapekua mitumba ambazo wangependa kununua.

Sehemu ya kuuzia viatu pamoja na nguo .Kuna viatu aina mbalimbali vimepangwa pale viatu vingi ni viatu vya ngozi na vinginevyo.

Sehemu ya sokoni ya kuuzia matunda na mimboga. Kuna matunda aina mbalimbali. Kuna matunda kama vile nanasi, ndizi na pia kuna maparachichi.

Noti za pesa zinaweza kupangwa katika meza. Noti hizi ni noti za shilingi elfu moja, noti ya shilingi mia tano na noti ya shilingi mia mbili.

Tangazo linaloonyesha bima ya huduma ya afya ya AAR bima hii inaeza kua inasambaza huduma zake Kwa wananchi ambao wanaziitaji inaonyesha jinsi ya kupokea huduma hizo.

Sehemu ya soko ya kuuzia mboga. Kuna aina tofauti tofauti za mboga, mboga za kienyeji na mboga zingine. Wanunuzi wamefika pale ili kuweza kununua mboga hizi na pia wauzaji wako pale kuendela kuuza mboga hizo.

Sehemu ya kuuzia nguo za mitumba. Wanunuzi wamekuja, wanapita wakiangalia nguo ambazo zimewapendeza. Kuna vile t-shirt ambazo zimetundikwa kwenye vianiko pale.

Sehemu ya sokoni, sehemu hii ni sehemu ya kuuza aina za matunda mbalimbali, kuna matunda kama vile maembe, machungwa, ndizi na aina zingine zote za matunda, wateja wamo pale ili kuendelea kununua matunda yale.

Duka la Mpesa, kunaye mtu ambaye ameketi chini, na kunaye mwingine na baiskeli yake pale. Duka hili la Mpesa pia lilo na jokofu, katika jokofu hili kuna aina ya vinywaji mbali mbali, kama vile soda, na aina zingine.

Tangazo linaloonyesha bima inayowalinda waendeshaji wa pikipiki, na inaendelea kuonyesha umuhimu wa kujiandikisha katika bima hii kama mwendeshaji wa pikipiki, na faida atakazo zipata mwendeshaji wa pikipiki huyu ama bodaboda .

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali kama vile karatasi za kupepea vitu, besini na pia ni duka la M-pesa ambapo mtu anaweza enda kueka pesa au kutoa pesa.

Sehemu ya kuuzia bidhaa mbalimbali, katika sehemu hii kuna vitunguu, nyanya pamoja na viazi mbatata. Viazi vinaonekana kuwa vimekaa kwa muda na vimeanza kuharibika na kubondekabondeka. Vitunguu hivi pia vimeanza kumea, haviko kwenye hali.

Duka la kuuzia viatu aina mbali mbali, viatu vya aina mbali mbali vimepangwa pale kwa muundo stadi ili kuwavutia wanunuzi ambao watafika kununua viatu hivyo.

Cheti cha kuonyesha walipaji wa kodi. Cheti hiki kinaonyesha tarehe, pia kinaonyesha tarehe ya mwisho wa ku ku kuisha kwake. Cheti hiki kinaonyesha maelezo ya kampuni.

Sehemu ya kuuzia nguo. Nguo aina mbalimbali za mitumba zimepangwa ili kuweza kuvutia wateja ambao wamekuja kuzinunua.

Tangazo linaloonyesha bima ya ajali. Bima hii ina mtu mmoja wa jinsia ya kiume ambaye anaonyesha wakati mtu amepata ajali na inaonyesha jinsi bima hii inaendelea kuhudumia watu ambao wamepata ajali.

Sehemu maalumu ya kuuzia aina ya matunda mbali mbali, sehemu hii ina matunda kama vile ndizi, machungwa, tikiti maji, nanazi na matunda mengine aina mbalimbali.

Mkono umeweza kushikilia simu. Simu hii imeonyesha M-Pesa. M-Pesa hii imeweza kuonyesha salio la mtu huyu na pia inaonyesha jinsi ya kutuma pesa au kupokea pesa.